Watu wazima wanawake kwa wanaume wameketi darasani, wakiwa na mkufunzi wao akiwafundisha, huku wakiwa wameweka umakini wao kwa kukodoa macho yao kwake.

Darasa la elimu ya watu wazima wakiwa darasani, wanaume kwa wanawake wakiwa na madaftari yao, na mbele amesimama mwalimu wao akiwa anamuelekeza mmoja wa wanafunzi hawa.

Duka maaalumu kwa ajii ya kuuzia vitabu, vimepangwa katika mashelfu vyenye rangi na muonekano tofauti tofauti. Mwanamke amesimama akivitazama na kuchagua.

Mazingira ya nje ya shule ya chekechea na vidudu, yakiwa yamepambwa na ukoka wenye kijani kibichi na vifaa vya michezo vyenye rangi mbalimbali za kuvutia.

Mabinti wawili wa shule ya sekondari wakiwa makataba wanachagua vitabu, ili waweze kuvisoma na kujiongezea uelewa zaidi katika masomo yao.

Bweni la kulala watoto wa kike wa shule ya sekondari lenye vitanda vyenye sehemu ya chini na juu na mashuka masafi yenye rangi yake ya pinki.

Mwalimu wa shule ya sekondari amevalia barakoa, ameketi na mezani kwake yapo madaftari anayoyakagua na kusahisha kwa kutumia kalamu nyekundu.

Shule ya sekondari ndani ya chumba maalumu cha maabara kukiwa na vifaa tofautitofauti, pamoja na mtu anaetumia vifaa hivi.

Wanafunzi wa chuo wakiwa kwenye mazingira yao ya nje, wameketi na wengine wamesimama wakiendelea na majadiliano ya mada ambayo wametoka kufundishwa, huku wakiwa na kompyuta mpakato, ili kuweza kuendelea kudadisi na kuperuzi kwenye mtandao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani wameketi kila mmoja kwenye dawati lake, huku wakiwa na madaftari pamoja na kompyuta mpakato wakisoma na kuandika.

Chuo cha mafunzo kikiwa na wanafunzi wa kike na wa kiume wameketi na mwalimu amesimama anawaelekeza na kuwafundisha.

Chumba cha darasa katika chuo, wameketi wanafunzi wa kike na wa kiume, mbele yao amesimama mkufunzi pamoja na ubao mweupe, akiandika, kuwafundisha na kuwaelekeza.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wameketi katika madawati wamevalia sare za zambarau na njano, na mbele yao amesimama mwalimu akiwaelekeza na kuwafundisha.

Mwanafunzi katika chuo cha ufundi akiwa amevalia tisheti, kofia na saa katika mkono wake wa kulia akiwa ameshika mashine kufanyia mazoezi kile alichojifunza.

Binti mwanafunzi wa chuo cha ufundi, amevalia mavazi yake ya ovaroli; akiwa na mashine akitendea kazi kile ambacho amefundishwa na mkufunzi wake.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi, wamevalia maovaroli, wamesimama kumzingira mwalimu wao aliyeshika kifaa akiwaelekeza.

Wanafunzi wawili katika chuo cha ufundi, mbele yao amesimama mkufunzi wao akiwaelekeza na kuwaonyesha kitu ambacho kimechukua umakini wao, na kukodoa macho kwelikweli.